Hapa ni dukani wanapouza manguo. Manguo aina ya shati yamepangwa kwa kukunjwa vizuri kulingana na rangi yao. Yamewekwa katika rafu. Kwa umbali, kuna mtu anayeonekana kusimama.

Ni katika duka la manguo na viatu iliyo safi sana. Manguo yamewekwa kwenye kiango huku mengine yamepangwa kwenye rafu. Duka hili lina taa mingi sana.

Ni duka la manguo ambayo lina manguo mengi. Manguo hayo yamewekwa kwenye rafu na vingine vimewekwa kwenye kiangu. Vimewekwa kulingana na rangi zao tofautitofauti. Kuna nembo inayoashiria kuna upungufu wa asilimia arubaini.

Ni katika sokoni ambapo shughuli za kuuza na kununua inaendelea. Kuna manguo vilivyowekwa kwenye viango ambazo zauzwa. Kuna viatu vya rangi tofauti tofauti vilivyo kwenye rafu. Kuna watu waliosimama na wengine wameketi chini.

Ni duka la manguo ambaye imetengenezwa na vioo virefu virefu. Ndani yake kuna nguo aina tofauti tofauti iliyoanikwa kwenye viango. Kuna taa inayomulika ndani.

Hii ni duka la manguo. Lina manguo mengi zilizo kwenye kinyago. Yamepangwa kulingana na rangi zao. Duka hili lina taa mengi. Kwa umbali kuna vibeti vilivyo kwenye kinyago.

Hapa ni duka la manguo na viatu, vimepangwa kwenye rafu na manguo mengine yameanikwa kwenye kiango. Duka hili lina taa mengi sana yanayoleta mwangaza katika hili duka.

Ni duka la manguo. Manguo yenye aina tofautofauti yamewekwa kwenye kiango. Yana rangi aina mingi sana. Yanaonekana kuwa ni rinda, inayovaliwa sanasana na watu wenye jinsia ya kike.

Manguo yamepangwa katika rafu. Suruali zimekunjwa na kuwekwa vizuri katika rafu kulingana na rangi yao. Shati nazo zimewekwa kwenye kiyao. Picha viwili vimo katika rafu. Picha moja ni ya mwanaume anayekimbia, na lingine ni la mwanaume aliyesimama.

Ni duka kuu ya manguo, manguo zimepangwa kwenye kiango. Zimepangwa kulingana na rangi yao. Kuna nyekundu, nyeupe na rangi nyingine tofauti tofauti. Kuna nembo inayoashiria, kuwa kuna upungufu wa bei kwa asilimia thalathini.

Hapa ni duka la manguo. Shati zimepangwa kulingana na rangi zao na zingine ziko kwenye kiango. Kuna nembo ya upunguzo ya asili mia arobaini na arobaini na tano. Kuna mkono unaochagua shati hizo.

Inaonekana kua soko ya manguo. Manguo tofauti tofauti yanaonekana. Mengine yamepangwa juu na mengine yamo chini. Kuna kiti moja aina ya plastiki, ambayo pia ina manguo. Nyuma ya manguo, kuna nyuma.

Vifaa kama vile ushanga, viatu, miwani, mikoba n4a pia vipuni, vimepangwa kwenye rafu. Vinaonekana kuuzwa. Vimepangwa katika mtindo ulio maalum.

Hii ni duka ya miwani na vito. Miwani tofautitofauti yamewekwa kwenye maonyesho ili kuvutia wanunuzi. Kuna vito mbalimbali kama bangili, mkufu na hereni. Kuna kioo pia.

Ni duka la manguo. Manguo yenye rangi tofauti tofauti yamepangwa pamoja na begi. Begi yameekwa kwenye rafu na manguo yameekwa kwenye kiango cha nguo. Kuna nembo ya bei zao ambazo imewekwa pia.

Ni duka la manguo, shati yenye aina mbalimbali yameekwa kwenye kiango. Juu paani, ta inayomulika, na kuleta mwangaza katika hiyo chumba.

Ni nyumba ya kuuza manguo tofauti tofauti. Manguo zingine zimepangwa kwenye rafu, zingine ziko kwenye kihango. Vimepangwa kulingana na rangi zao. Duka hili pia ni safi mno.

Gari ndogo aina ya kisasa yenye rangi nyeupe imeegeshwa mlangoni mwa lango kuu. Gari hilo lauzwa. Lango kuu limejengwa na vioo. Ndani kuna magari mengi.

Gari ya kibinafsi yenye rangi nyeusi imeegezwa kando. Kwa umbali kuna magari mengine ikiwemo, gari ya kubeba mzigo. Kwa umbali kuna miti mirefu mirefu.

Magari mengi madogo yamesimama. Yanauzwa. Mahali hapa yaonekana kuwa safi mno. Kando, kuna nyumba refu ya ghorofa ambavyo ina vyumba mingi ndani. Kuna miti iliyosimama kando.

Hii ni gari mpya aina ya Nissan yenye rangi nyeupe ambayo imeegeshwa kando. Ardhini kuna nyasi. Nyuma ya gari hilo kuna nyumba ya mabati iliyojengwa. Gari hii inauzwa.

Magari yaliyosimama. Iliyo mbele ni gari ya rangi ya kijivu. Magari hayo yanauzwa. Ardhini kuna nyasi. Kwa umbali kuna miti mirefu mirefu zilizosimama.

Gari moja aina ya Nissan ya rangi ya kijivu imesimama. Kuna magari mengine kando, yanauzwa. Kwa umbali, kuna nyumba ya ghorofa yenye vyumba vingi ndani, ina taa vingi ndani.

Ni gari moja aina ya Nissan yenye rangi ya kijivu iliyoegeshwa kando. Gari hili ni jipya. Lauzwa. Kando kuna magari mengine. Kuna miti zilizomea.

Ni magurudumu nne za gari inaonekana kuoshwa kwa maji na sabuni ,maji hayo yanaonekana kutoka kwa msukumo ya nguvu sana kwa hayo inasaidia kung'arisha gurudumu hilo.

Watu watatu akiwemo mwanamke mmoja na wanaume wawili wamesimama wima. Wako katika duka la magari. Mwanaume mmoja ameunyoosha mkono wake akiwaonyesha gari moja lenye rangi nyeupe.

Gari lenye rangi nyeusi na kijivu limesimama. Juu yake kuna mahala pa kuwekea mzigo. Nyuma yake ina gurudumu la akiba. Kando yake kuna miti mingi iliyomea.

Gari ya kisasa yenye rangi nyeusi imeegeshwa kando. Inaonekana kuwa yauzwa. Kando yake kuna kiingilio yenye rangi ya samawati. Vile vile nyuma ya gari hiyo kuna kiingilio kingine.

Watu wawili kwenye gari ya kibinafsi, wa kiume na wa kike, wakionekana kuwa na furaha sana nyusoni mwao. Wa kike, ambaye amekalia upande wa dereva, anakipokea kifunguo cha gari anachokipewa upande wa nje wa gari.

Ni gari aina ya Pick-up ya kubeba mizigo. Nyuma yake kuna mwanaume aliyesimama aliyevaa kiakisi yenye rangi ya kijani kibichi na kofia. Ardhini nyasi imemea, kwa umbali miti mingi imemea.

Gari aina ya kibinafsi lenye rangi ya kijivu limeegeshwa. Linaonekana kwamba linauza. Sahani ya nambari la gari hilo laonekana kufichwa. Nyuma ya gari hilo kuna miti na nyumba.

Gari la rangi ya kijani kibichi limeegezwa nje. Gari hii lina viti vitatu kwa jumla, moja ya dereva, na mbili ya abiria. Lina nafasi pia ya kuwekea mizigo, huku nyuma.

Ni gari aina ya kisasa yenye rangi ya manjano iliyoegeshwa, liko katika chumba lililojengwa kwa vioo. Nyuma yake ua yenye kijani kibichi inaonekana, nje ya chumba hicho kuna magari mengi yameegezwa.

Gari nyeupe ya kibinafsi imeegeshwa kando, imesimama. Hapa ni duka pa magari, kando kuna miti iliyomea.

Gari yenye rangi nyeupe iliyo egezwa kando inaonekana kua inauzwa kando yake kuna nyumba nyuma yake kuna miti ambayo imemea.

Watu wanne wameketi chini akiwemo mwanamke mmoja aliyebeba mtoto wenye umri mdogo. Wanaume wawili wanaonekana kusalimiana, magari yamo hapo kando. Hii ni duka ya magari.

Magari yameegeshwa kando. Gari moja lenye rangi nyeusi, liko wazi. Halina mtu ndani yake. Kando ya hio gari, kuna gari lingine ambalo limefunikwa gubi gubi.

Gari lenye rangi nyeusi limesimama na mlango wake wa upande wa mbele wa abiria liko wazi. Halina mtu ndani. Ndani ya gari hili, laonekana kuwa safi mno. Ishara kuwa imeoshwa.

Mwanamke mmoja na mwanaume mmoja wanaonekana kusimama kando ya gari nyeusi. Wanaonekana kuwa na furaha, mwanaume huyu ameunyoosha mkono wake kwenye gari hilo akimuonyesha mwanamke huyo. Yaonekana kuwa anauziwa gari hilo.

Gari nyeusi iliyosimamishwa ,kando yake kuna magari mengine yamesimama pia. Kuna manyumba kadhaa yaliyokamilika kujengwa na ile ambayo halijakamilika. Majani ya miti yanaonekana kwa umbali kuashiria kuna miti pia.

Gari nyeusi ya kubeba mzigo aina ya Hilux imeegeshwa kando. Nyuma yake kuna mwanaume aliyevaa kofia, miwani na kiakisi amesimama. Kuna pia miti kadhaa ambazo zimemea kando ya hiyo gari.

Katikati mwa soko ambapo vyakula vya vyauzwa vikiwemo mboga, nyanya vitunguu. Watu wameketi chini wanaouza wako katika mabanda yao.

Sokoni ambapo bidhaa tofauti tofauti vyiuzwa. Ikiwemo viatu, nguo na vinginezo. Gari nyeupa ya kibinafsi imeegeshwa kando. Kuna miti iliyomea na nyumba ya ghorofa iko kando.

Hapa ni sokoni ambapo shughuli za kila siku za kuuza na kununua inaendelea. Watu wengi wamo humu sokoni. Watu wanauza bidhaa tofauti tofauti zikiwemo miwa, manguo, zulia na mengineyo.

Hapa ni sokoni. Kuna watu wengi wako katika shuguli zao mtu mmoja ameketi chini na yuko na cherehani mbele yake. Anashona viondo vya kubebea mizigo.

Ni katika soko ambapo kuna vitunguu limau ndizi mahindi pilipili na pia manguo yanonekana kuuzwa mwanaume mmoja aliyevaa kofia nyeusi pia anaonekana pale akitabasamu.

Hapa ni sokoni. Ni wakati wa usiku. Kuna taa moja iliyo kando inayomulika. Matunda mbalimbali yanauzwa mengine yakiwa yamening'inia kama ndizi.

Hapa ni sokoni watu wanauza bidhaa tofauti tofauti, kuna muuzaji wa manguo ambaye ameviweka kwenye likwama wengine wameviweka kwenye kiango pia kuna muuza mahindi choma aliyesimama.

Viatu vingi venye rangi tofautitofauti vimepangwa .Hapa ni sokoni na viatu hivyo vinaonekana kuuzwa. Kuna ubao wa rangi ya kahawia ulioowekwa chini.

Ni nyumba ambayo imejaa viungo mbalimbali vingine vina lebo. Chini kuna mitungi, magunia na pia kuna kiti aina ya plastiki ya kukalia. Kuna ratili ya kupima bidhaa hizi.

Humu ni sokoni. Mchuuzi huyu anauza viungo aina vingi sana. Tunaviona kwa utofauti wa rangi ya viungo hivyo. Kuna mkono ambao umebeba mojawapo wa viungo hivyo.

Inaonekana kuwa sokoni ambapo wanauza maua. Kuna hema nje na kuna wauzaji ambao wanatengeneza hizohayo na kuyaweka kwenye maonyesho ili kuvutia wateja.

Hivi ni ndala vinavyovaliwa sana sana na wanawake. Vimetengenezwa kwa shanga zenye rangi tofauti tofauti. Vimefungwa na kupangwa kwenye kamba ili mnunuzi avione vizuri. Kando kuna watu pia wanaoonekana wamo katika shughuli zao.

Inaonekana kuwa sokono, ambapo wanauza vikapu tofauti tofauti, vijiko kwa aina vya mbao na pia uteo. Watu wanne wanaonekana, wengine wameketi chini ishara wanasuburi wanunuzi.

Hapa ni sokoni, soksi mingi yenye rangi tofauti tofauti vimewekwa kwa kibanda vinaonekana kwamba vinauzwa. Kichwa cha mwanadada kinaonekana kuna mizigo pia iliyofungwa kwa kamba na karatasi nyeusi.

Aina tofauti tofauti ya viungo vyenye rangi mbalimbali viko kwenye mikebe. Mikebe hizi hazina vifuniko, viungo hivi vinaonekaa kuwa vinauzwa. Mazingira hapa ni ya sikoni

Hivi ni shanga aina mbalimbali zenye rangi tofauti tofauti ambavyo vimetumika kutengeneza vipuli, mkufu wa shingo, bangili vya mkono na hata vya miguu. Mama huyo anaonekana kuviuza.

Nyumba kuu ya ghorofa iliyo na vyumba vingi ndani, imejengwa na vioo vinauzwa. Kando kuna miti iliyomea refu refu iliyo na maua.

Ni nyumba mzuri ya ghorofa iliyo na vyumba mingi ndani yake. Madirisha yake yamejengwa na vioo. Kuna ua wa ukuta. Kwa umbali, miti yaonekana.

Ni nyumba yenye ghorofa refu inayo vyumba vingi ndani. Inapendeza. Ina dirisha iliyo jengwa na vioo. Ina miti iliyo kando yake yenye majani mengi. Nyumba hii imezingirwa na ua ya mabati

Nyumba ya ghorofa iliyo na vyumba vingi ndani yake. Madirisha, yamejengwa na vioo. Angani, jua limechomoza, ni wakati wa mchana.

Hii ni nyumba, halina wakaazi wala vitu vya nyumba ndani yake. Limejengwa kwa vioo mrefu mrefu. Nje kunaonekana miti iliyomea.

Nyumba ya ghorofa iliyo na vyumba vingi ndani yaonekana. Imezingira na ua wa mabati. Kando yake kuna nyumba mingi iliyo na pipa la maji juu yao. Kuna ardhi iliyochimbwa na mchanga kubaki.

Ni barabarani, ambapo kuna bango iliyo na maandishi na nambari za simu. Kuna msongamano wa magari. Kwa umbali kuna nyumba ya ghorofa. Miti mirefu zimemea kando ya barabara.

Nyumba yenye ghorofa refu sana inayopendeza. Ina vyumba vingi sana ndani yake zilizojengwa na dirisha kubwa zenye kioo. Kuna taa inayomulika na kuleta mwangaza.

Nyumba ya ghorofa refu mpya iliyojengwa ina vyumba vingi ndani yake. Dirisha imejengwa na vioo . Nyaya za stima zaonekana kupita hapa. Kuna kichaka iliyomea kando ya nyumba hiyo.

Nyumba zenye ghorofa ambazo hazijakamilika kujengwa zimezingirwa na uzuio wa mabati. kando yake kuna mawe za kujenga, wamemwaga simiti, kokoto na pia udongo mchanga. Hali ya anga ni safi kuashiria ni mchana.

Ni nyumba za ghorofa mbili kuu ambavyo vimejengwa vizuri sana. Chini yake kuna vyumba vya mabanda vilivyo kwenye hali mbovu. Kwa umbali, kuna tanki kubwa ya maji yenye rangi ya samawati.

Ni nyumba yaliyojengwa kwa mbinu ya kisasa. Ni ya ghorofa na yanaonekana mazuri mno. Mazingira mi masafi. Kuna maua na miti maridadi zilizopandwa. Nje ya nyumba kuna pia uwanja wa michezo.

Ni nyumba mzuri ya gorofa imezingirwa na nyaya za umeme mlangoni kuna kibango iliyowekwa kuashiria kwamba kinauzwa pamoja na nambari ya kupiga nje mlangoni kuna jiwe kubwa.

Ni nyumba nzuri sana wa ghorofa unaopendeza, una kiingilio ambao ume fungwa. Nje kwenye kiingilio kuna pikipiki ilioegeshwa kando. Juu angani kuna nyaya za umeme zilizo pita.

Hii ni nyumba nzuri ya ghorofa inaonekana kuwa na vyumba vingi ndani yake. Imezingirwa na ua wa ukuta. Lango kuu yenye rangi nyeusi inaonekana. Nje yake kuna nyasi.

Ni nyumba ya ghorofa iliyo mrefu sana na kupendeza. Lina ua wa chuma uliozingira nyuma huo. Manguo yameanikwa nje. Anga ni safi bila mawingu. Kuna jua inayowaka.

Nyumba nzuri zinazopendeza za ghorofa, zimezingirwa na ua wa ukuta. Kando kuna nyumba moja ya mabati, gari moja ndogo ya kibinafsi yenye rangi nyeupe imeegezwa kando. Nyasi imemea ardhini.

Inaonekana kuwa mjengo isiyokamilika. Lina ghorofa la kwanza, dirisha ziko wazi bila vioo. Kuna pia nyaya za umeme zilizopita kando ya mjengo huu. Ardhini kuna nyasi pia zilizomea hapo kando.

Ni barabara lenye mawe na vumbi. Kando ya barabara kuna nyasi iliyomea. Kwa umbali nyumba ya ghorofa iliyojengwa vizuri inaonekana.

Ni nyumba refu ya ghorofa inayoitwa north crest view limekamilika kujengwa, kuna zulia iliyoanikwa kwenye ghorofa la tatu kuna tangazo ya nyumba inayohitaji wapangaji katika ghorofa ya pili.

Nyumba nzuri ya kisasa yenye ghorofa nyingi. Ndani kuna baiskeli iliyopangwa kwa mpangilio. Kuna kiti cha plastiki pia. Pia kuna nguo iliyowekwa kwenye dirisha. Mtu mmoja ameketi kando ya mlango wa kuingilia ndani ya nyumba hiyo.

Ni manyumba ya ghorofa yanayoonekana kwa umbali. Yamezingirwa na uzio wa ukuta. Nyaya za kusambaza umeme pia vinaonekana kwenye picha. Hali ya anga inaashiria kua kuna jua.

Inaonekana kuwa nyumba ya ghorofa uliozingira na uzio wa mabati. Ni sehemu ya nyuma ya nyumba hii. Angani hali ni mzuri kuashiria mwangaza ulioko. Nyasi refu ambazo zimekauka pia zinaonekana.

Ni katika duka kuu ambapo shughuli ya kununua na kuuza inaendelea. Msimamizi anavisanya toroli zilizo chini. Watu wamepanga foleni ili kulipia bidhaa walizozichukua kwenye rafu ya duka hili.

Ni pahali pa kutoka pa duka kubwa itwayo Carrefour. Kuna maandishi juu yake inayowakaribisha wanunuzi, ndani yake kuna maandishi yanayoonyesha upungufu wa bei za bidhaa dukani. Kuna toroli iliyosimamishwana bidhaa vimepangwa vizuri kwenye rafu.

Hii ni duka kuu. Kuna wanunuzi wengi walio ndani. Wakinunua bidhaa, wanazohitaji. Vyakula haina malimbali, zimepangwa vizuri kwenye rafu. Kuna wanunuzi wengine waliovaa barakoa.

Humu ni dukani kuu. Kuna aina mingi ya nepi yaliyopangwa kwenye rafu. Nepi haya yanatumika kwa watoto wachanga. Nepi yamepangwa kulingana na majina yao.

Ni vyakula aina ya nafaka. Nafaka hivi humea shambani. Vimewekwa kwenye vyombo vya glasi inayoonekana. Vimo vingi tofauti tofauti. Kuna mikono ambao unaonekana ukiuchota.

Ni duka kuu iitwayo Carrefour ambayo imeandikwa kuwa inafunguliwa masaa ishirini na nne; ambayo ni siku nzima. Limefunguliwa na lina bawabu wawili mlangoni. Kuna magari ya kibinafsi pia ambayo yanaonekana kando yake.

Hii ni kiingilio ya duka kuu ya Carrefour. Kuna nembo inayokaribisha wateja katika duka. Kuna bidhaa nyingi tofautitofauti dukani. Mwanaume mmoja aliyevaa suruali nyeusi na shati ya samawati anaonekana akiingia dukani.

Hii ni duka kuu. Ni sekta ya vinywaji vinavyouzwa kama sharubati, pombe, na maji. Vimewekwa kwenye rafu na kupangwa vizuri, ili kuvutia wateja.

Kwenye duka kuu ambapo shughuli za kuuza na kununua inaendelea. Kuna watu wachache humo ndani. Vyakula tofauti tofauti vimepangwa kwenye rafu. Kuna nembo ya bei iliyoning'inia juu.

Nje ya duka kuu iitwayo Quickmart ni pahali pa maegesho ambapo kuna gari moja ya kijivu lililoengeshwa. Kuna kuna miti zilizopandwa na pia toroli za kuweka bidhaa mnunuzi anaponunua vitu kwenye duka.

Hapa ni duka kuu na kuna pombe aina tofauti tofauti zilizopangwa kwenye rafu vizuri. Kando kuna pombe aina nyingine iliyofungwa pamoja na soda ya Cocacola.

Ni duka kuu inayo bidhaa tofauti, tofauti. Kuna bidhaa ambazo zimepangwa kwa njia maalum. Ina vibango vionyeshavyo upungufu wa bei ya bidhaa hizo. Kando pia kuna nyama aina mbalimbali kwenye rafu iliyojengwa na kioo.

Ni nafaka aina mbalimbali na vyakula vingine mengi ambavyo vimewekwa kwenye gunia na kuuzwa. Vimevunikwa vizuri na juu yake kuna chombo kinachotumika kukichota.

Ni duka kuu ambapo wanauza bidhaa tofauti tofauti. Kuna matunda aina ya ndizi, machungwa, maembe, avacando na mengineo. Kuna vyakula vilivyopangwa katika rafu. Kuna wanunuzi na wafanyakazi.

Hapa ni duka kuu ambapo kuna mafuta ya mwili aina tofauti. Vimepangwa vizuri sana kwenye rafu. Vyote vina nembo vya bei kwa kila aina ya mafuta.

Huu ni upande wa mkahawa kwenye duka kuu. Kuna sehemu pa kunawa mkono, viti na meza vya wateja kukalia na kulia. Kuna pipa la taka, mhudumu pia yuko ambaye anahudumia wateja wa mkahawa. Maziwa pia yamepangwa pale.

Dukani ambapo wanauza vifaa mbali mbali vikiwemo viti vya plastiki , mikate , viatu, na sulia vya mlango, kwa ubali kuna pia maandishi ya barafu malai na duka la mikate.

Hapa ni duka kuu. Peremende aina mbali mbali zimepangwa kwenye rafu. Kila peremende ina bei yake. Kwa hio, wameweka nebo ya bei kwa kila aina ya peremende.

Katika duka kuu ambapo wanauza vinywaji, kuna aina mingi ya vinywaji kwenye rafu hio ikiwemo maziwa, maziwa lala, sharubati na vinginevyo viko katika barafu.

Haya ni mazao ya shamba ambayo yanauzwa kwa duka kuu. Kuna mazao mbalimbali ikiwemo pilipili hoho, kabeji, matunda, pilipili, brocoli na biriganya, vyote vikiwa na nembo ya bei yao dukani.

Ni dukani ambapo shughuli za kawaida za ununuzi inaendelea. Ni sekta ya mikate. Mikate iliyopangwa vizuri kwenye rafu, zinaonekana pamoja na maziwa. Wateja wanaingia humu ndani.

Ni kiingilio ya duka kuu iitwayo, Carrefour. Kuna watu waliyosimama kwenye milango na wengine wamo ndani. Kando yake kuna duka ya kahawa iitwayo, Spring Valley.

Hapa ni duka kuu. Bidhaa tofauti vimepangwa kwenye rafu kwa njia maalum. Vina mpangilio wa ustadi. Kuna mdoli aliyesimamishwa kando na kuvalishwa rinda ambalo lauzwa pia.

Hapa ni duka kuu ni upande wa sabuni ya maji na yale ya kutoa uchafu sugu. Kuna pia marashi ya maji inayoipa manguo harufu ya kuvutia. Vimepangwa kwenye rafu.